Paspoti ambaye zimetengenezwa na ni mpya zimewekwa kwa sanduku na zimepangwa vizuri sana na ni kama paspoti iko na rangi ya samawati.

Hawa watu ambaye wamejaa hapo ni kama wanashabiki ama wanaona vitu ambaye inawafurahisha wote. Juu kuna wengine wanacheka wengine wanapiga kelele wanashangililia.

Watu wamekalia kwenye viti na kuna mama ambaye ameshikilia mtoto wake na kuna msichana mwengine ambaye ako na makaratasi ameeka ni kama anahudumiwa na kuna msichana mwingine ameva manguo nyeusi na anahudumia watu.

Mzee huyu ambaye amevaa miwani anahudumia huyu mwanamke ambaye ako na karatasi. Huyo mzee anashika mkono yake na vidole ili aweke kwa vizuri.

Wanariadha wa mpira ya miguu ambao wamekusanyika wote na wameshikana mabega ili wakuwe na umoja. Wanaambiana kitu moja kabla ya mpira ianze.

Kuna dada huyu ambaye akona tarakilishi na haswa akona kamera na anahudumia wananchi ili wachukue paspoti. Kuna mwanume ambaye amevaa suti anaangalia jinsi anafanya kazi yake.

Huu ni ishara ambaye inaonyesha mikono mbili ambaye zimeshikana na ni nyeusi. Kuna huku nyuma yake kuna yenye imejichora.

mwanadada huyu ambaye ni kama mwashabiki wa Bandari FC huku amevaa jezi ya Bandari FC na ako na, ako na kitambaa ambaye imeandikwa Bandari FC ameshikililia juu.

Wanariadha hawa wadada wawili, mmoja wao ambaye ni mkenya na huyu mwingine amevaa nguo nyeupe. Huyu mkenya ndiyo anajaribu kufunga bao na huyu mwingine ambaye ako na nguo nyeupe anazuia.

Wanariadha hawa ya mpira wa mguu ambaye wana watu watano na watatu wakona timu moja na hao wengine wawili ndio hao wa timu.

Kuna wanaume wawili ambao wameketi hapa, mmoja wao amevaa kofia na wote wako na makaratasi za serikali, ambayo inaoonyesha kwa picha ni kama wanajaza vitu, na kuna mtu ambao amesimama , na kuna madada hapo watu ni kama hao pia wanafanya hio kazi.

Mwanadada huyu na mwanaume huyu ambao wako na mashati nyeupe, wanahudumia mahitaji ya watu, ili wamsaidie service yao ya NCNwapata tarakilishi mbili zikiwa.

Kuna watu wengi ambao wamesimama hapo na kuna mwenye anaongea ako hapo katikati anaitwa Kalonzo na wanaume wote wamevaa suti na wanadada pia wamevaa koti ambaye ni nyeusi.

Wanariadha ambayo wanashangilia bao walilofunga. Wamekusanyika hapa na wengine wanasheherekea na kelele wengine wameefurahi na kutabasamu na wengine wameshikana.

Rais ambaye alikuwa rais wa miaka ambaye imepita rais Uhuru Kenyatta ambaye amesimama hapo na kuna mwanaume mwingine ambaye amevaa vitu za.

Televisheni ya Citizen inaonyesha kuna dada huyu amevaa saa na ameketi hapo na akona chupa mbili za maji ziko hapo mebel yake na nikama anaongea na amevaa miwani.

Kijana huyu ambaye amevaa shati nyeusi ni kama mkuu wa wanaohudumia wananchi ya huduma na ni kama kuna mtu amekaa hapo anaendelea na kazi yake na huyu amekuja kuangalia na wote wanatabasamu.

Chama cha ODM imekusanyika wakiwa wamesimama wote. Wameweka picha ya Raila Odinga huku nyuma na wanaongea kisiasa na wamesimama mbele ya kamera.

Wanariadha hawa wa mpira ya mguu wanasherekea kikombe ambao wameshinda na kuna mtoto mdogo ambaye ako hapo mbele ameshikilia mpira akiangalia.

Baada ya wa rais kuchaguliwa, anafaa akuje katikati ya watu ili watu wajue wakiwa wanaona, apige sign ya kama rais wa...

Huduma senta, ni chumba kubwa sana ya serikali kutumia kama kuhudumia Wakenya ama wenye wanahitaji.

Kuna mama hapo ambaye anahudumia msichana mwingine hapo ameketi mbele yake na hii kiti anatumia ni nyekundu na kuna tarakilishi katikati yao.

Cha ODM nikama walikuwa na mkutani hapa, hapa raila ameshikilia mwanaume mwingine hapo ameinua mkono na wote walikuwa watu wengi wamevaa kofia ya ODM.

Wanadada hawa wanawake, wako watatu, na kuna mmoja ako na mpira na wawili wengine wanamzuia ili ni kama asifunge mbao ama asimpatie rafiki yake, akimbie nayo.

Wakenya hawa wanahudumia kwa hii chumba wakingojea moja kwa moja mtu akihudumiwa akienda na huyu mwingine akisonga kwa hizo viti na wanasimama venye walikua wamekuja mbele ya ule mtu mwingine .

Hapa kuna mtoto mdogo anahudumiwa kupiga picha na ameketi juu ya kiti refu sana na nyuma yake ni nyeupe na kuna wanaume wawili hapo na mumama hapo.

Mpigi wa Kenya wa wakiwa kwa uwanja ya Nyayo National Stadium, na kuna kijana msomane ambaye anapiga picha na hawa wengine.

Hiki chumba cha Huduma Centre ambayo wanakenya wote wanahudumiwa, kuna meza ambayo iko hapo mbele inahudumia kila mtu wa kuingia kwa hio chumba na mahali angeenda.

Wanashabiki hawa wa Gor mahia wamewasha moto na wamezunguka wote wakiwa wamevaa manguo nyeupe na kijani kibichi na wanashangililia sana ni kama.

Mchezo wa mpira wa mguu unaeandelea hapa kati ya Gor Mahia na AFC na inapita bao moja pande zote mbili.

Wanariadha hawa wa kike ambapo wanariadha sita wamesimama, wanariadha tano wameketi ambapo kuna moja wa wenye wameketi amevaa nguo tofauti.

Hawa ni kama wanawake wawili na na mwanaume ambaye ameshikililia maji na amevaa miwani. Na kuna mama mwingine mweupe kiasi ako na kofia amesimama kando yake. Na kuna mwingine hapo kwa mkono ya kushoto.

Wanashabiki hawa wa kenya ambao wamevaa jezi zimeandikwa kenya baadhi zao na kuna huyu mzungu ambaye amesimama hapo mbele yao, ni kama wote wanashangililia wanapiga kelele wanaona matokeo mazuri.

Shimo imechimbwa na kuna maji ya mvua ama maji ingine imeingia kwa ile shimo ambayo imechimbwa.

Wanariadha hawa wote wanaume ni kama wamesimama na wamevaa nguo nyeupe na nyekundu na hapo kwa kifua imeandikwa KDF, inamaanisha ni kama hawa wanariadha ni maaskari wote.